Chati imepandikwa ukutani ikiwa na maandishi makubwa ya kuvutia yanayosema maji ni uzima kwa herufi kubwa na zenye rangi ya angafu ,chati hiyo inaonekana kwenye ukuta wa darasa ikiwa na lengo la kuhamasisha umuhimu wa maji safi kwa afya na maisha.

Nancy Chelagat Koech anapiga pozi la ushindi huku akishikilia bendera ya Kenya nyuma yake kwa fahari akiwa pamoja na mwanariadha wa kiume anayesherehekea naye ushindi huo. Wote wanangaa kwa tabasamu la furaha na ushindi.

Ni nguzo ya saruji kuna kibao cha maelekezo kilichopakwa rangi ya ,kijani na maandishi meupe na meusi kilichoandikwa high-school office kikionyesha upande wa kushoto.

Kompyuta katika ofisi imewekwa juu ya dawati ikiwa na CPU pembeni yake, zote zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya vizuri. Nyuma ya kompyuta kuna sticker iliyoandikwa.

Kwenye ukuta shuleni, kulikuwa na bango lililosema, kwenye shule yetu tunatii sheria, tunafanya kazi kama timu, tunakimbilia ndoto zetu, tunatii walimu wetu na sisi ni familia.

Mlango mwekundu wa ofisi uko kwenye jengo la shule ukiwa umefungwa kwa ncha ya chuma na label ndogo iliyoandikwa office kwa herufi kubwa, mbele yake kuna mimea ya kijani.

Ngazi zinapanda kutoka gorofa ya chini hadi gorofa ya pili ya jengo la shule. Kando ya ngazi hizo kuna uzio wa chuma kwenye balcony unaolinda wanafunzi wanapopita au kusimama hapo.

Ratiba ya masomo ya Thika road Christian Juniour School imebandikwa kwenye ukuta kwa uwazi. Kila siku ya wiki imepangwa kwa safu ikionyesha masomo , ikiwa na maandishi makubwa yanayosomeka kwa urahisi.

Ukurasa wa kitabu cha kiada unaonyesha michoro ya vyombo vitatu vya usafiri. Lori, treni na baiskeli. Kila chombo kinaandikwa jina lake chini kwa maandishi makubwa ya kuelimisha.

Mwanariadha kipofu anachukuliwa kwa upole kutoka kwenye uwanja wa mbio na mwongozi wake. Mwongozi huyo akiwa na jasho la ushindi na kujitulia husuni anamshika kwa nguvu ya upendo na heshima.

Mwanariadha wa Kenya aliye kwenye kiti cha magurudumu anarusha mkuki kwa nguvu na ustadi mkubwa akiwa katika uwanja wa michezo pembeni ya uwanja watoto wameketi na kusimama wakitazama kwa mshangao.

Mike Mbuvi Sonko aliwaunga mkono wanariadha wa ndondi wenye ulemavu. Walikuwa wakijiandaa na mashindano yao ya olimpiki kwenye ukumbi. Alipokuwepo pamoja nao.

Kielekezi chenye maandishi fire assembly point kinaonyesha upande wa kulia kikiwa kimewekwa kwenye nguzo ya chuma nyuma yake kuna tanki kubwa la maji.

Bango kubwa limepandikwa ukutani likiwa na kichwa kikuu msitu wetu hatima yetu kwa maandishi makubwa ya kijani na nyekundu. Kwenye bango hilo Kuna vielezo na maandishi mengi ya kuvutia ya kielezea umuhimu wa misitu.

Madawati darasani yamepangwa yakikabiliana, yakionyesha mpangilio wa kujadiri au kushirikiana. Pembeni kuna ubao mweupe unotumiwa kwa kufundishia. Darasa lina mwangaza wa kutosha na linaonekana kuwa mahali pazuri pa kujifunzia.

Watu wawili wako juu ya baiskeli iliyounganishwa, mmoja ameketi mbele akishika ushukani mwingine nyuma wote wanaonekana na hali ya kushinda kwa sababu ni wa timu ya Kenya.

Madawati yamepangwa kwa mpangilio ndani ya darasa lenye sakafu ya vigae safi vya rangi ya mwangaza. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa safu na ya kufaa kwa masomo.

Mwanamke aliye katika tiku ya Kenya. Anatumia magongo huku akipiga mpira kwa nguvu na umakini. Amevalia sare ya timu ya taifa, akionyesha uzalendo na ari ya ushindani.

Shule ina sehemu ya watoto kuchezea. Pale kuliwaka jua na anga kung'aa vizuri. Miti ilifunika uwanja ule na kivuli ya kupendeza sana.

Jengo la utawala wa shule linaonekana likiwa na rangi zilizopakwa vizuri likiwa na ghorofa moja na roshani ya mbele ambapo maafisa wa shule wanaweza kusimama. Mbele ya jengo hilo kuna mlingoti wa bendera.

Darasa lina madirisha makubwa upande wa nyuma na pembeni yakiruhusu mwanga wa asili kuingia kwa wingi na kuangaza chumba kizima ,ndani ya darasa hilo kuna madawadi yaliyopangwa kwa misitari.

Mwanariadha wa Kenya, akiwa ndani ya mashua ndogo, Akifuta makazia kwa mikono yote miwili kwenye maji tulivu. Amevalia sare ya mazoezi ya rangi ya nyekundu ya Kenya. Huku uso wake ukiwa makini na wa kujituma.

Kitabu cha health safety and manners chenye picha nzuri kwenye jalada lake kimewekwa juu ya meza ya kahawia ya mbao, jalada linaonesha watoto ambao wanatabasamu na wanafuraha.

Vitabu vya kiada vimepangwa kwa safu kwenye meza ya walimu ,kila kitabu kikiwa kimewekwa kwa uangalifu hili kurahisisha upatikanaji baadhi ya vitabu hivyo vikiwa vipya na baadhi vikiwa vishatumika.

Katika darasa hili, meza zimepangwa kwa jozi zikielekezana ambapo kila meza inakabiliwa na nyingine ili kurahisisha mawasiliano na kazi za pamoja kati ya wanafunzi. Mpangilio huu wa meza unaongeza ushirikiano na majadiliano ya ana kwa ana.

Mpira uko hewani huku wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanaotumia magongo wakiruka kwa juhudi kuupiga kwa miguu yao. Miguu yao iko angani ikionyesha ushindani mkali na uhondari wa hali ya juu licha ya changamoto ya ulemavu.

Darasa Hilo linapendeza sana, dirisha inatoa mwangaza mwingi viti vimejaa meza zimepangwa vizuri vikae vimepangwa sakavuni vizuri Sana.

Vitabu vya kiada vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu vikiwa vimewekwa kwa wima na vingine vikiwa vimewekwa juu ya kila safu kwa uangalifu vinaonyesha rangi mbali mbali za jalada.

Ukuta wa shule umechorwa kwa ubunifu picha za wanyama mbalimbali, kama twiga, simba, pundamilia wakiwa katika mazingira ya savannah. Rangi za picha hizo ni angavu na zenye mvuto.

Wanariadha wawili vipofu kutoka Kenya. Walifurahi sana baada ya kumaliza mbio hizo. Waliongozwa na viongozi wao waliokaa kando yao.

Samson Ochuka anakimbia kwa kasi kuelekea sehemu ya kurukia, mwili wake ukiwa tayari kwa hatua ya mwisho ya kujitupa angani mikono yake imeelekezwa nyuma kwa mwelekeo wa kujiinua.

Ezekiel Machogu, anahutubia umati katika taasisi ya elimu maalum ya Kenya. Akiwa amesimama mbele ya jukua. Nyuma yake kuna bango kubwa la manjano lenye mandishi yanayoashiria hafla rasmi.

Wachezaji wawili wenye mguu moja kila mmoja wanakimbilia mpira kwa hari na kasi wakitumia magongo ya mikono kwa ustadi mkubwa wote wanaonyesha ujasiri na ushindani wa kweli.

Timu ya kandanda ya walemavu ya Wakenya, ilikuwa inajiandaa pale uwanjani pa kufanya mazoezi, walikuwa wamevaa sare zao ambazo shati zao ilikuwa ni nyekundu.

Karibu, unapoingia kwenye chumba hiki kujifunza ni furaha na ushirikiano unatarajiwa. Mtazamo wetu mzuri na kuheshimiana ni sehemu ya Kila kitu.

Kikundi cha wanariadha wa Kenya kutoka fani mbali mbali za riadha na michezo ya uwanjani wamesimama pamoja kwa furaha wakishikilia bandi kubwa ya njano wakiwa wamevalia mavazi ya michezo ya rangi tofauti. Wanatabasamu.

Mtu mmoja mwenye ulemavu alisaidiwa kwa uangalifu na wanaume watatu kuingia kwenye mashuwa. Alihakikisha kuwa kiti chake cha magurudumu kinahifadhiwa salama. Wote walionyesha mshikamano na huruma ya kweli.

Kitabu cha darasa la pili kilichoandikwa nyota ya kiswahili na kuchorwa farasi wawili na watu kilikuwa mezani karibu na karatasi iliyoandikwa na maandishi madogo.

Timu ya taifa ya kandanda ya watu wenye ulemavu nchini Kenya imesimama pamoja kwa picha ya pamoja wakiwa wamevalia tracksuit za rangi za kitaifa; kijani nyeusi na nyekundu.

Kikosi cha kenya kinatembea kwa heshima kwa sherehe ya ufunguzi wa olimpiki .Wakiongozwa na mwanamke aliye kwenye kiti cha magurudumu. Akiwa ameshika bendera ya taifa la Kenya kwa fahari.

Ukuta wa darasa la chekechea umejaa picha nzuri zenye rangi angavu zikionyesha herufi za alphabeti Kwa mpangilio wa A hadi Z.